Matangazo ya huduma ya bima kutoka bia kwa jina Malkia by Juma . Wanatoa bima ya mazishi kwa.

Duka ndogo la Urembo Beauty Saloon ambalo lina bidhaa mbalimbali za urembo na vipondozi.

Duka la viatu vya kawaida, vya kawaida vinavyouzwa sokoni. Viatu vimepangiliwa vizuri kutoka za duka.

Mkono ukishika noti za shilingi za Kenya nyingi. Ni za elfu moja inayoonyesha taswira yya fedha taslimu. Anataka.

Jua ni baridi vinavyouzwa kwenye barabara. Kuna kinywaji chenye alama ya Farmers Choice kilicho china ya mdura mwingine.

Tangazo la bima ya nyumbani, Insurance , maelezo muhimu yaliyomo ni huduma zilizotolewa, marekebisho ya ndani ya nyumbani.

Magari ambayo yakiwa yamepangwa ndani ya jengo ambalo linaonekana kuwa ni duka la kuuza magari.

Mtu akiwa ameshika fungo ya noti za pesa za Kenya. Noti hizi ni za elfu moja na zinaonekana kuwa mbaya.

Sarufu mingi za kenya zikiwa zimepangwa pamoja. Sarufu hizi ni za thamanini ndogo zinazotumika kama fedhaa ndogo kwa malipo.

Magari mawili yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la amani. Gari la mbele ni nyeusi na ile ya nyuma ni nyeupe.